Duka la nguo nyingi zinazoonekana ni mashati ya mikono mirefu au mifupi, mengi yakiwa na ruwaza za miranda miraba. Kuna bango dogo linaloonyesha punguzo la asilimia arubaini kwenye bidhaa fulani likiwavutia wateja.

Duka la kisasa la nguo za kiume linalovutia. Ndani ya duka kuna taa ya kifahari ya dari inayotoa mwangaza nzuri ikiashiria mazingira yaliyopangwa kwa uangalifu. Kuna rafu zilizopangwa vizuri zikiwa na mashati, suruali na mavazi mbalimbali za kiume. Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na rangi jambo linalorahisisha mteja kuchagua.

Watu wanne wameketi mezani wakiwa katika mazingira yanayoonekana kama ofisi au sehemu ya biashara ya magari, karibu na wao kuna nyaraka zilizo juu ya meza pamoja na kalamu na simu ya mkononi ambazo zinaonyesha shughuli rasmi inayoendelea ,nyuma yao kuna magari yaliyopakiwa ndani ya jengo jambo linalodokeza huenda ni ofisi au duka la kuuza magari.

Ni sehemu ya mbele ya gari la zamani linaonekana ni ya miaka elfu moja mia tisa na hamsini au elfu moja mia tisa na sitini kutokana na muundo wake, rangi ya gari ni buluu iliokolea au labda kijani kibichi kilichokolea, rangi ambazo zilikuwa maarufu sana kwa magari ya kipindi hicho ,magari ya aina hii mara nyingi huonekana kwenye maonyesho ya magari mjini.

Gari jeupe linalovutia likiwa ndani ya jengo la kifahari, huenda ni sehemu ya maonyesho au duka la magari. Gari hilo linamwonekano wa kisasa na lina milango minne, magurudumu ya aloi na madirisha meusi yenye tinti.

Soko la kienyeji limejaa bidhaa mbalimbali za chakula. Kuna meza na vibanda vilivyojaa matunda na mboga kama vile nyanya na vitunguu. Watu kadhaa wanaonekana wakinunua au kuuza bidhaa sokoni. Ikiwa ni pamoja na mtoto mdogo aliyesimama karibu na meza. Shughuli nyingi za uhai wa kawaida wa soko zinaendelea, ambapo wakaazi wa mtaa huja kupata bidhaa za kila siku.

Jengo kubwa la ghorofa tatu liko katika hatua ya ujenzi. Kuna mabati yaliyowekwa kwa muda mbele ya sehemu ya chini, labda kwa ajili ya usalama au kuzuia watu kuingia. Limezungukwa na nyasi, jambo linaloashiria halitumiki kwa sasa.